Ukuta uliojaa vitu vya kujipamba hasa herini na mikufu viliyopangwa vizuri ndani ya duka la vitu. Juu kuna mistari kadhaa ya herini zilizoning'inizwa kwenye kadi ndogo za kahawia. Chini yake kuna masanduku madogo mekundu.

Ndani ya duka la nguo lenye rafu na reki nyingi zilizojaa nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti. Nguo zimepangwa vizuri kwenye vibati na sehemu za kuonyeshea.

Sehemu ya mbele ya duka la nguo liliitwalo Mannequins clothing store. Juu ya mlango wa kuingilia kuna bango kubwa jeusi lenye jina la duka Mannequins kwa herufi kubwa na chini yake kuna maneno clothings store.

Duka la nguo lililopangwa vizuri likiwa na suti, mashati na nguo nyingine za kiume. Kuna rafu ndefu zenye suti nyingi zilizoning'inizwa zikiwa na rangi mbalimbali kama vile kijivu.

Duka la kisasa la nguo na viatu, duka lina muundo wa kifahari na taa za kuvutia. Kuna rafu nndefu zilizoangaziwa zilizojazwa na viatu mbalimbali ikiwa na pamoja na sneakers na viatu vya kawaida.

Kuta mbili zilizojaswa na miwani ya jua aina mbali mbali uliopangwa kwenye stendi maalum ya kuonyesha. Kuna aina nyingi za miwani zikiwa na maumbo na rangi na size tafauti. Upande wa kushoto kuna rafu za viatu zikiwa na ainambali mbali.

Duka la nguo na vifaa vya mtindo ikionyesha bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Kuna mabegi kadhaa ya mikono ya ukubwa na rangi tofauti ikiwemo begi kubwa la kahawia, begi nyekundu na pochi ndogo yenye pambo.

Duka la nguo na vifaa vya kofia vikionekana kuwa na mtindo wa kipekee wa kitalii. Kuta za duka zina rangi nyeupe na na milango ina fremu za rangi ya buluu iliyokolea. Inatoa mvuto wa kuvutia.

Duka la nguo na viatu vikiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Ndani ya eneo la kuonyesha na kwenye reki, kuna dirisha kubwa la kioo lililopangwa kwa afueni za kijani kibichi ikionyesha rafu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali.

Sehemu ya nje ya duka ya nguo za wanaume iitwayo Gentleman. Bango kubwa lenye jina hilo liko juu ya mlango na madirisha ya duka. Madirisha ya duka yanaonyesha mannequin zilizovalia suti, mashatina nguo nyingine za kiume.

Duka la nguo za kifahari ambapo kuna nguo za kisasa na zimepangwa vizuri. Kuna sakafu za mbao na zulia za kijivu katikati. Kuna rafu nyingi zenye nguo zilizokunjwa na zilizoning'inizwa zikiwemo mashati.

Duka la nguo iliyopangwa vizuri, nguo nyingi zimening'inizwa kwenye rack ndefu pande zote mbili za duka. Katika upande wa kushoto kuna mannequins zilizovalia nguo mbalimbali. Pia kuna sehemu ya Ladies Section inayoonekana nyuma.

Ndani ya duka la nguo ambayo linaonekana kama duka kubwa au dara ya nguo kuna mannequins kadhaa zilizokuwa zimevalishwa nguo mbalimbali ikiwemo moja iliyovalia shati la bluu, shati la mikono mifupi jeupe na kaptura nyeusi.

Mkusanyiko wa mikanda mingi ya ngozi iliyopangwa kwa wima kwenye sehemu ya kuonyeshea bidhaa hapa dukani. Mikanda hiyo ina rangi na mitindo tofauti ikiwemo kahawia, nyeusi na buluu iliyokolea.

Duka la nguo la Woolworths, likiwa wazi. Mlango mkuu ni wa kioo kikubwa, ukiwa ndani ya duka kuonaonekana wazi, Mlango mmoja unaonekana kuwa wazi. Duka ya nguo ina Mannequins kadhaa zilizovalia nguo mbalimbali za rangi za ardhini kama vile njano iliyokolea.

Ndani ya duka la nguo ikionyesha rafu ndefu za nguo zilizoning'inia. Nguo hizi zinaonekana kuwa za mitindo na rangi mbalimbali zikiwemo nguo zenye michoro, mistari na maua. Baadhi ya nguo zinaonekana kuwa za wanawake au gauni fupi.

Duka la nguo lenye rafu na kamba za manjano zilizobeba aina mbalimbali za nguo. Nguo zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa ikiwemo sketi, suruali na nguo za juu. Kuna manequinns tatu upande wa kushoto zikiwa zimevalia nguo tofauti.

Ndani ya duka la nguo likiwa na rafu na vikingi vya tundukia nguo vilivoopangwa vizuri. Kuna vikingi vitatu vya chuma vyeusi vilivyojaa nguo mbalimbali za ukubwa na mitindo tofauti.

Duka la nguo au vifaa vikiwa na mkusanyiko mkubwa wa mikoba na nguo. Kuna rafu kubwa yenye mikoba mbalimbali, mikoba ina rangi tofauti kama vile nyeusi nyeupe, kijivu, zambarau iliyofifia na rangi ya kahawia iliyokolea.

Ndani ya duka kubwa la nguo lenye rafu na hangers mingi zilizojaa nguo za aina mbalimbali kuna nguo za rangi ya zambarau na bluu zilizopangwa kwenye reki. Upande wa kulia kuna ishara ndogo iliyoandikwa women .

Hali ya duka la kisasa la nguo za wanaume linaloonekana kuwa duka la kifahari kutokana na mpangilio na vifaa vilivyotumika. Sakafu ina tiles zenye muundo wa mbao na katikati kuna zulia kubwa la duara.

Ndani ya duka la nguo pengine la mitumba au za bei nafuu. Nguo nyingine zimening'inizwa kwenye raki ndefu zinazoanzia mbele kuelekea nyuma ya duka. Kuna aina mbalimbali za nguo.

Manequin nyeusi uliovalia vasi ndefu lenye rangi nyingi na michoro ya pekee. Inaonekana kama kauni la kiyangazi. Manequin io pia imevaa kofia kubwa ya rangi njano nyepesi na miwani ya jua ya njano. Mkono yake una pangili ya dahabu.

Duka la nguo, hasa nguo za watoto au wanawake zikiwa zimening'inizwa kwenye reli na viuzi maalum. Kuna chozi nyingi za viatu vya miguu, vikiwa zimening'inizwa ukutani. Viatu hivi vina rangi tofauti kama vile pinki, kijani kibichi ,kawia na dhahabu.

Ndani ya duka la nguo au vifaa vikiwa na bidhaa mbalimbali za mitindo zilizopangwa vizuri, kuna mannequin kadhaa zilizosimama mbele zikionyesha nguo za kofia, mannequin mmoja, ya rangi nyeusi imevalia kofia ya rangi ya kahawia.

Watu watatu ndani ya eneo la kuuza magari kuna mwanaume aliyevaa suti na miwani ambaye anaonekana kua muuzaji wa magari anatabasamu anashikilia Click Board ya bluu akionekana akizungumza na kueleza jambo.

Gari ndogo la abiria aina ya Toyota likiwa limeegezwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hilo lina rangi nyeupe na lina nambari ya usajili. Kwenye upande wake kuna sticker ya manjano inayoonekana kuwa nembo ya kampuni au huduma.

Ndani ya kiwanda au karakana kubwa ya kutengeneza mavazi madogo ambapo mavazi kadhaa bafo hayajakamiloka kutengenezwa. Kuna basi kubwa la shule lenye rangi ya njano angavu. Sehemu yake ya mbele imefunguliwa ikionyesha injini.

Gari la aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa Pajero lenye rangi ya fedha likiwa limeegezwa ndani ya maegezo au garage . Gari hilo lina matairi makubwa yanayofaa kwa barabara mbovu au za milimani.

Magari matano ambayo yalikuwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari la kushoto ni jeupe na linaonekana kama gari la abiria. Gari la kati ni gari jeusi pia linaonekana kama gari la abiria. Gari la kulia ni gari la bluu ambalo ni gari pia linaonekana la abiria.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu pana akipokea funguo za gari. Mwanamke huyo ana nywele zilizosukwa rasta na amevaa sweta ya kahawia iliyokolea juu ya shati la bluu. Anaonekana anafunga mkanda wa usalama. Amekaa kwenye kiti cha udereva.

Gari jeupe aina ya SUV likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye rami au saruji. Gari lina rimu nyeusi na fedha na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Upande wa mbele wa gari una nembo ya Subaru na namba ya usajili KCE 382B.

Sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma na sehemu ya abiria. Viti vimetengenezwa kwa ngozi yenye rangi ya kahawia iliyokolea au beige .Kuna sehemu ya kuekea mikono katikati ya viti vya nyuma ambavyo inaonekana imetenganishwa.

Gari aina ya basi ndogo ya rangi ya fedha ambayo inaonekana kuwa katika hali nzuri. Huenda ni Toyota ambayo ni maarufu sana kwa usafiri wa umma nchini Kenya. Gari hilo lina milango ya kuteleza na madirisha yenye tinti nyeusi.

Gari nyeusi aina la SUV likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho au chumba la kuuzia magari. Sakafu ni nyeupe na safi na kuna taa nyingi za dari zenye miviringo zinazotoa mwanga mkali.

Gari ndogo la abiria ambalo nchini Kenya mara nyingi hujulikana kama matatu. Gari hilo ni nyeupe ambalo linaonekana kuwa katika hali nzuri na madirisha meusi. Na bumper ya mbele nyeusi na ina namba ya usajili KBQ 796S .

Gari la kifahari la rangi ya fedha au buluu fedha likiwa limeegshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magurudmu yake yana muundo wa kipekee na yanaonekana kuwa ya aloi. Madirisha ya gari yametiwa giza.

Gari ya aina SUV nyeusi inayoonekana kuwa Subaru, lilikuwa imeegezwa kwenye eneo la wazi kwenye changarawe. Gari hili linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri ikionyesha mwanga kwenye sehemu zake za rangi nyeusi na taa zake.

Ajali au tukio lililotokea pembezoni mwa barabara au barabarani inaona yafuatayo. Magari yaliyohusika, magari mawili ambayo yamesimama kwenye nyasi karibu na miti. Gari moja ni ndogo lenye rangi nyekundu na linaonekana kuwa bajaji. Gari jingine ni la abiria.

Gari aina ya SUV yenye rangi ya kijivu iliyokolea au nyeusi iliyofifia ni gari la Subaru Outback kama inavyoonekana kwenye tochi ulio nyuma. Namba ya usajili ya gari ni KDT O25X .

Nje ya jengo inaonyeshwa na magari au jumba cha maonyesho, kuna magari mawili ya Hyundai yaliyokua yameegezwa mbele ya jengo hilo. Gari ya mbele kabisa ina rangi nyeusi na linaonekana kua la SUV.

Basi ndogo la rangi ya fedha ikiwa limeegeshwa kwenye barbara ya udongo au changarawe, katikakti ya mandhari ya asili basi hilo linaonekana kuwa la kutumika kwa safari labda kwa utalii au misheni kutokana na kibandikio kilioko mbeleni yake.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi lenye nyasi lilioonekana kuwa uwanja au shamba. Kuna magari kadhaa yaliyokuwa yameegezwa hapo ikiwemo gari jeusi kubwa. Baadhi ya watu wamesimama, wengine wamekaa chini kwenye nyasi.

Lori la kubebea magari likiwa limebeba gari aina ya Sedan ya rangi ya bluu. Lori hili linaonekana kuwa ndogo na la kisasa, likiwa na sehemu maalum ya kubeba gari nyuma. Gari la bluu limewekwa vizuri juu ya jukwaa la lori.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari ambacho kinaoonekana kuwa cha kisasa na kikubwa. Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa ndani yakionyesha aina mbalimbali za mifano ikizingatiwa nembo ya nissan inayoonekana. Magari haya yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Mambo ya ndani ya gari inayoonekana kuwa upande wa abiria wa mbele na sehemu ya dereva, gari lina viti vya kitambaa cheusi na sakafu la mikeka ya mpira, lenye muundo wa kiimani, dash bodi ni nyeusi na inajumuisha usukani, redio na vitiviti vingine.

Gari jeupe aina ya SUV ambalo linaoneka kuwa la kisasa na la kifahari likiwa limepaki ndani ya jengo kubwa la maonyesho au chumba cha kuuzia magari. Gari hilo lina muundo laini na maridadi.

Gari jeupe aina ya Subaru, likiwa limeegeshwa nje. Ni aina ya SUV, upande wa nyuma wa gari unaonekana wazi ukionyesha taa za nyuma, kioo cha nyuma na pamba. Kuna zipora ndogo juu ya kioo cha nyuma.

Ndani ya gari ambayo inaonyesha upande wa dereva na seat ya abiria ya mbele. Gari linaonekana kuwa la kisasa, labda SUV kutokana na muonekano wa viti na dashbodi. Viti vimetengenezwa kwa ngozi nyeusi ,yenye mishono miupe, ikionyesha ubora. Dashbodi ni nyeusi na ina vifaa mbalimbali.

Gari aina ya Pick Up ambayo inaonekana kua toyota likiwa llimeegezwa kwenye eneo lenye nyasi, gari hili lina rangi ya kijani iliyo kolea karibu na bluu, kijani na lina muundo wa milango minne kwenye upande wa nyuma wa gari kuna sehemu ya mizigo.

Gari dogo jeupe ambalo linaonekana kuwa suzuki likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo. Gari dogo la kisasa lenye rangi nyeupe safi liko mbele na linaonekana wazi. Namba ya usajili wa gari ni KDH 990J ambayo inaashiria kuwa gari hili lilisajiliwa nchini Kenya.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi kando ya barabara likiwa na vibanda vilivyopangwa kwa safu. Kuna vibanda vingi vilivyojaa mboga na matunda vikiwemo viazi vilivyowekwa kwenye ndoo za njano, nyanya, pilipili hoho.

Soko kubwa la jumla la vitunguu, lenye shughuli nyingi na bidhaa nyingi. Eneo lote limefunikwa na rundo kubwa la vitunguu vyekundu, vikiwa vimefungwa kwenye mifuko mikubwa ya matundu na pia kuekwa wazi kwenye jukwaa.

Duka au soko lililojaa sanaa za mikono ya kiafrika hasa vinyago na sanamu zilizochongwa kwa mbao. Katika sehemu ya mbele kuna ngazi au njia inayoshuka chini na chini ya ngazi hiyo kuna sanamu kubwa ya kifuani iliyochongwa kwa mbao nyeusi.

Mandahri pana la soko kubwa labda la wazi lililofunikwa kwa sehemu likiwa na shughuli nyingi na watu wengi. Inaonekana kupigwa kutoka juu ikitokea mtazamo wa mbele. Soko lina vibanda au maduka mengi.

Duka au soko lililojaa bidhaa za sanaa na ufundi kwa kiafrika zikiwemo zawadi na mapambo. Inaonekana kama duka la watali..Ukuta umefunikwa na sanamu ndogo za wanyama wa porini wa kiafrika kama vile pundamilia, twiga, vifaru, tembo na swara.

Rundo kubwa la maua makavu au yaliyohifadhiwa yenye rangi tofauti. Katikati na mbele kunarundo kubwa la maua ya rangi ya njano jepesi ambayo yanaonekana kuwa maua yanayofanana. Nyuma yake na kulia, kuna maua ya rangi ya zambarau.

Jengo kubwa lililopakwa rangi angavu na michoro yenye mandhari ya jiji na alama za Kenya, likionyesha dhahiri kuwa ni soko la jiji. Juu ya jengo kuna maandishi: Nairobi City Council. Na chini yake ni City Market. Rangi ya kijani kibichi, blue na njano inatawala michoro ya ukutani.

Gari ndogo la kuuzia bidhaa mitaani likiwa limeegezwa kwenye pavement mbele ya maduka au vibanda. Gari hilo ndogo lina mwavuli mkubwa wa rangi ya bluu juu yake unaotoa kivuli lina magurudumu manne na limepambwa kwa nembo ya maandishi Famers' Choice .

Soko la wazi au barabara yenye maduka madogo yanayouza bidhaa mbalimbali hasa za sanaa na ufundi. Inaonekana kuwa ndani ya jengo au chini ya muundo mkubwa yenye pa refu na madirisha marefu. Kuna rafu na sehemu za kuonyesha bidhaa hizo.

Soko kubwa la ndani lenye shughuli nyingiambapo bidhaa mbalimbali hasa matunda na mboga zinauzwa. Inaonekana kuwa soko la kawaida katika nchi za Afrika Mashiriki. Kuna meza nyingi za mbao zilizojazwa bidhaa. Upande wa kulia kuna rundo kubwa la ndizi.

Eneo la soko au duka la ufundi ambapo upande wa kushoto kuna rafu kubwa iliyo iliyojaa mifuko ya aina mbalimbali ikiwa na rangi na miundo tofauti. Mifuko hio imening'inizwa na pia kuwekwa kwenye rafu chini.

Rundo kubwa la soksi mbalimbali zikiwa zimekusanywa juu ya meza au store iliyotengenezewa kwa wavu wa chuma. Juu ya rundo la soksi kuna nguo nyingine zilizokusanywa. Chini ya store hiyo kuna ardhi yenye uchafu na takataka zilizotapaka.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za ufundi na sanaa. Katika sehemu ya mbele kuna meza iliyojaa sanaa za kuchonga kutoka mawe kama vile sanamu ndogo za wanyama na watu, zikiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Pia kuna sahani nyingi zenye michoro na rangi tofauti.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi huenda likiwa Kenya, kuna wanawake wawili wanaosimama, meza za kuuza matunda, mwanamke amefaa koti la denim na barakoa nyeusi, akipanga matunda kwenye meza yake.

Duka ndogo la wazi au kibanda kinachouza vitu vya mapambo na bidhaa za kitamaduni. Kibanda kimejengwa kwa kutumia mbao na kina paa za mabati lililochakaa. Kuna kamba nyingi zilizopangwa shanga mikufu, na vitu vingine vya mapambo.

Soko la ndani lenye bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga, wachuuzi na wageni ingawa si wazi sana. Unaweza kuona watu wachache wakizunguka, labda wachuuzi wakiuza bidhaa zao au wateja wakinunua.

Soko lenye shughuli nyingi inayoonekana kama soko la mboga na vyakula. Kuna kiasi kikubwa cha mayai yaliyopangwa kwenye tray za plastiki zenye rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani, bluu na pink .

Duka la sanaa au chumba la sanaa lililojaa kazi mbalimbali za uchoraji wa sanaa za mikono. Kuta zimefunikwa kabisa na picha za kuchora za ukubwa na mitindo tofauti zikionyesha mandhari, watu, wanyama na ghalana ya kifahari nyingi zikionyesha utamaduni wa kiafrika.

Eneo la soko lililokuwa na shughuli nyingi lakini linaonekana kuchafuliwa na uchafu na tope. Kuna udongo wenye tope na maji yaliyotwama yaliyochanganyikana na mabaki ya mboga na matunda yaliyooza yakionyesha mazingira yasiyo safi.

Soko kubwa la ndani landa soko la ufundi au duka la zawadi lenye ghorofa kadhaa na bidhaa nyingi zilizopangwa. Muundo wa jengo una paa refu na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Soko la wazi au barabara yenye shughuli nyingi, kuna meza ndogo iliyojaa chupa na vyombo vyenye asali ambavyo vimepangwa kwa ajili ya kuuza. Chini ya meza hiyo kuna ndoo kubwa ya kijani, na vyombo vingine vya plastiki vya rangi mbalimbali kama vile nyekundu, buluu na njano.

Eneo la soko au duka la wazi linalouza vyombo na medali na bidhaa Zingine za nyumbani. Kumejaa sufuria, kikaango na vyombo vingine vya kupikia vilivyoyengenezwa kwa chuma au alumini vingine vikiwa vipya na vingine vikiwa vimetumika.

Mkusanyiko mkubwa wa vikapu vilivyofumwa kwa mikono vikiwa na rangi na muundo mbalimbali. Kuna aina nyingi ya vikapu vikubwa na vidogo; vingi vikiwa na umbo wa duara. Zimetengenezwa kwa nyuzi tofauti baadhi zikiwa na asi pia kupangwa kwa mianzi na nyingine zikiwa zimepakwa rangi angavu.

Soko kubwa la ndani lenye vitanda vingi vilivyopangwa. Inaonekana kuwa soko la bidhaa mbalimbali ikiwemo maua, sanaa, nguo na bidhaa za kitamaduni. Kuna kitanda cha maua chenye maua mengi ya rangi tofauti.

Ndani ya chumba kikubwa cha kupumzika au sebule kinachoonekana kuwa cha kisasa na chenye nafasi. Sakafu imetengenezwa kwa mbao ngumu, zenye rangi ya kahawia zilizopangwa vizuri. Ukuta mmoja una kabati kubwa la ukutani lililojengwa kwa marumaru nyeupe.

Nyumba moja ya kisasa yenye ghorofa moja iliyojengwa kwa mtindo wa kuvutia. Nyumba ina paa la bati na rangi ya kijivu na kuta za rangi ya beige na matofali ya rangi ya kahawia na buluu na madirisha makubwa yenye fremu nyeusi yanayoakisi anga.

Chumba cha nguo au eneo la kuhifadhia vitu lililo pangwa kisasa pande zote mbili za kuta kuna rafu ndefu zilizo jengwa ndani zikifikia kutoka sakafu hadi dari kila rafu ina taa za LED zikionyesha kuwa zinatoa mwanga mweupe.

Jengo kubwa lililo katika hatua za ujenzi likiwa bado halijakamilika. Jengo lina ghorofa nyingi na linaonekana kujengwa kwa matofali ya saruji na sehemu za mbao za usaidizi kwa ujenzi bado zinaonekana. Anga ni la blue na mawingu machache.

Jengo refu la gorofa nyingi likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Jengo hilo lina rangi ya kijivu chepesi au zambarau iliyokolea na lina balcons zenye vizuizi vya chuma upande wa kushoto.

Balcony pana yenye sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia. Balcony hio ina ulinzi wa chuma wa rangi ya fedha uliopambwa kwa muundo ya duara unaoangalia nje. Kutoka kwenye balcony tunaweza kuona majengo mengine kadhaa.

Ndani ya jengo lenye muundo wa ghorofa kadhaa ukiangalia juu kuelekea paa. Paa hilo ina sehemu kubwa ya kioo au plastiki isiyo na rangi ikiruhusu mwanga wa jua kuingia ndani ya jengo na kuonyesha anga yenye mawingu kidogo.

Bango la Testimonial Properties wakitangaza two bedrooms to rent . Bango hilo limepachikwa kwenye fremu ya mbao na limewekwa mbele ya ukuta wa nyumba ambao unaonekana kujengwa kwa matofali ya saruji.

Jengo refu la kisasa labda nyumba kubwa au jengo la gorofa lililo pangwa rangi nyeupe. Jengo hilo ni gorofa kataa na lina balcony mbili, moja chini na nyingine juu. Balcony ya juu ina usio wa chuma wa rangi fedha na balcony ya chini ina nguzo nyeupe zinazounga mkono.

Majengo mawili yenye rangi tofauti yakionenakana dhidi ya anga la bluu lenye mawingu machache. Jengo la mbele lina rangi ya njano iliyokolea na lina mstari mwekundu kuzunguka kingo zake lina maandishi madogo ya mraba yenye rangi nyeusi.

Jengo kubwa ambalo linaonekana kuwa bado linaendelea kujengwa au kukarabatiwa limejengwa kwa ngazi kadhaa na lina miti ya kujengea imezunguka sehemu ya juu ikionyesha kuwa ujenzi unaendelea. Jengo linaonekana kuwa la kisasa na lina madirisha mengi.

Majengo mawili marefu yakionekana kuwa majengo ya makaazi, jengo la kushoto lina rangi ya kijani kijivu na lina madirisha yenye vyuma vya ulinzi. Juu ya jengo hilo kuna maandishi yanayosomeka Onasta Height. Jengo la kulia lina rangi nyeupe.

Makazi ya kisasa yenye majengo mengi ya ghorofa yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Majengo hayo yanaonekana kuwa na rangi nyepesi labda beige na yameezekwa kwa paa za rangi ya matofali. Kati ya majengo kuna nafasi ya kijani kibichi.

Nyumba mbili za kisasa za ghorofa mbili zenye rangi ya kijivu zikiwa na madirisha makubwa, nyumba ya kulia ni kubwa zaidi na ina balcony yenye vizuizi vya glasi. Kati ya nyumba hizo kuna bustani ndogo.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa kadhaa ikiwa na rangi ya kahawia iliyopauka na madirisha makubwa. Mbele ya nyumba kuna lawn kubwa yenye nyasi za kijani kibichi zilizokatwa vizuri. Kuna miti na mimea ya kijani kibichi pande zote mbili.

Mandhari ya jiji ikiwa na majengo mbalimbali na anga la bluu lisilo na mawingu. Kuna jengo la gorofa ambalo bado linajengwa likiwa na kuta za matofali ya saruji zisizopakwa rangi na paa jekundu kwenda upande wa jengo hilo.

Jengo refu la kisasa lina gorofa kadhaa, jengo hilo lina rangi ya kijivu na lina madirisha mengo yenye fremu nyeusi kila gorofa ina balconies ndogo zenye bau nyeusi za chuma. Juu ya jengo kuna matangi ya maji meusi ambayo yanayo ashiria kuwa jengo hilo lina mfumo wake.

Jikoni la kisasa na la kifahari lililoundwa kwa mtindo wa kazi, kuna kisiwa kikubwa cha jikoni chenye sehemu ya juu ya rangi nyeupe au kijivu iliyokolea, na kabati za chini zenye rangi ya kijivu iliyokolea au nyeusi.

Majengo matatu makubwa ya gorofa yaliyojengwa majengo haya bado hayajakamilika yakiwa na kuta za saruji na madirisha tupu au yasiyo na kioo. Baadhi ya maeneo yanaonekana kuwa na matofali ya saruji yaliyofanana.

Eneo la wazi la ardhi labda shamba au kiwanja cha ujenzi chenye udongo wa rangi ya kahawia na nyasi kavu kuna jengo refu la rangi ya kijivu na mistari myekundu likionekana kuwa bado linajengwa au halijakamilika.

Bango ndogo jeupe lenye maandishi meusi limebandikwa kwenye shina la mti. Bango hilo lina ujumbe wa To Let likifuatiwa na nambari moja, mbili, tatu ambayo inaashiria vyumba vya kulala na nafasi moja, mbili na tatu. Chini ya hapo kuna nambari ya simu. Sufuri, saba, mbili, mbili mbili, nane, moja, saba, saba sufuri.

Bango la rangi ya kijani kibuluu ambayo lililosimama juu ya mlingoti vikingi kwa chuma. Juu ya bango limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe PearlCourt. Na chini yake kuna maandishi madogo NorthLands View. Chini kabisa ya bango kuna maneno Controlled Development ikimaanisha eneo hilo ni la mendeleo yaliyodhibitiwa.

Jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa makazi au ofisi likiwa na ghorofa kadhaa. Sehemu ya jengo imefunikwa na kioo kinachoakisi anga. Juu ya jengo kuna alama inayosomeka Northwich Heights kwa herufi kubwa nyekundu na njano.

Majengo matatu marefu ambayo bado yanajengwa. Majengo haya yamejengwa kwa vifaa vya saruji na bado hayajakamilika kwani hakuna rangi au madirisha yaliyowekwa kikamilifu. Jengo la kushoto, lina ghorofa chache zilizokamilika na kuna mtu mdogo anaonekana juu ya jengo hilo.

Muundo wa jengo kutoka ndani unaoonekana kuwa ni sehemu ya ghorofa au jengo lenye nafasi wazi katikati. Kuta za jengo zina rangi ya kahawia nyepesi na kuna madirisha mengi yaliyopangwa kwa safu kwenye kila ghorofa. Juu kuna paa lenye matundu ya kioo au wazi.

Majengo marefu yanayoonekana kuwa ya kisasa yakiwa na gorofa nyingi. Majengo haya yana madirisha makubwa ya rangi ya bluu iliyokolea yanayoakisi anga na kutoa muonekano wa kuvutia. Sehemu ya chini, kuna eneo la nje la majengo hayo ambayo inaonekana kuwa uwanja wa michezo.

Jengo refu lenye paa la kitamaduni linalofanana na jengo lililojengwa kwa mitindo wa kiasili au wa kipekee. Paa la jengo hili limefunikwa na majani makavu au nyasi zilizofumwa.

Nyumba ya kisasa iliyojengwa kwa mtindo mzuri ikiwa na paa la kijani kibichi, na kuta za rangi ya mchanga. Nyumba hiyo inaonekana kuwa kubwa na yenye madirisha kadhaa. Kuna ukuta mrefu wa matofali ya mawe, unao ashiria ua au mpaka wa mawe.

Eneo la wazi lenye nyasi kavu likiashiria kuwa ni msimu wa kiangazi au eneo lisilolimwa. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo kadhaa na makazi. Kuna safu ya nyuma yenye paa nyekundu na kuta za rangi tofauti.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa hasa sehemu ya matunda na mboga. Mbele kabisa upande wa kushoto kuna rundo kubwa la viazi. Kulia kwake kuna vitunguu vya rangi ya zambarau na nyekundu.

Ndani ya duka kubwa au duka la rejareja ambapo kuna foleni ya watu wakisubiri kulipa kwenye kaunta. Watu wamesimama kwenye foleni wengine wakiwa wameshikilia vikapu vya ununuzi vya rangi nyekundu .Watu wamevalia nguo mbalimbali. Kuna kaunta kadhaa za malipo na namba ya kunta ni nne na tano.

Ndani ya duka la kisasa hasa sehemu ya mikate bidhaa za maziwa na nafaka. Kuna rafu nyingi zilizojaa aina mbalimbali za mikate iliyofungashwa kuanzia mikate ya sandwich hadi aina nyingine. Mfanyikazi wa duka anaonekana akipanga bidhaa hizo.

Ndani ya duka kubwa, maduka makubwa yenye safu ndefu za rafu zilizovaa bidhaa mbalimbali. Kuna watu wachache wanaotembea kwenye vichochoro vya duka, wakifanya manunuzi. Hali ya duka ina miundo ya chuma na paa ndefu.

Ndani ya duka kubwa labda supermarket ya kisasa, likiwa na sehemu mbalimbali ya bidhaa. Sehemu kuu inaonekana ni soko la matunda na mboga, ambako kuna ndizi nyingi zilizopangwa kwenye vizinga vya mbao, machungwa, limao na matunda mengine yaliyowekwa kwenye vikapu vya mbao.

Ndani ya duka kubwa lenye aisles nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa za usafi wa kibinafsi na vipodozi zikiwemo sabuni na bidhaa zingine za matumizi ya nyumbani. Bidhaa hizi zina rangi nyingi zinazovutia.

Ndani ya duka kubwa inayoonekana kuwa sehemu inayouza vifaa vya mazoezi. Kuna mashine nyingi za mazoezi kama vile kreni na baiskeli za mazoezi zimewekwa kwenye zulia za kijani linalofanana na nyasi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa ambalo linaonekana kuwa Quickmart, kutokana na ishara zinazoonekana. Kuna sehemu ya vinywaji baridi kwenye friji za kioo zenye taa za rangi tofauti, zikiwa zimejaa chupa na juice .

Rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Kuna sabuni za kuogea za chapa ya, lux, zikiwa zimepangwa vizuri. Chini yake kuna bidhaa nyingine nyingi za matumizi ya kila siku.

Ndani ya duka kubwa la kisasa pengine duka la jumla, sehemu ya mbele inafriji kubwa za kuonyeshea bidhaa baridi, zikiwa zimejaa nyama zilizopakiwa, jibini na bidhaa nyingine. Juu ya friji hivyo, kuna jibini kubwa ya rangi ya chungwa.

Jengo lenye maduka kadhaa duka kubwa linaloitwa, quickmart. Linaonekana kuwa duka la kisasa la vyakula na bidhaa zingine. Ina nembo ya ,fresh and eat na pia tangazo la, twenty four seven open likimaanisha inafungukiwa masaa ishirini na nne siku saba kwa wiki.

Ndani ya duka kubwa labda supermarket likiwa na rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa nyingi zinaonekana wazi. Ni zile za usafi wa nyumbani kama vile sabuni za kufulia, sabuni za kuogelea na bidhaa zingine za kusafisha.

Ndani ya duka kubwa, labda supermarket au duka la jumla likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu kwa maonyesho maalum. Kwa upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa chupa za vinywaji baridi za rangi tofauti kama kijani na njano. Hakika kuna rundo la makopo au vifurushi.

Sehemu ya idara ya samaki katika duka kubwa au maduka makubwa ambapo samaki na dagaa mbalimbali wamewekwa kwenye barafu kwa ajili ya kuuzwa. Barafu imetumika kuhifadhi bidhaa safi. Aina mbalimbali za samaki zimepangwa.

Rafu za dukani zilizojaa viatu vya aina mbalimbali ikiwemo rubber na viatu vya kawaida. Viatu hivyo viko katika rangi tofauti kama vile bluu, nyeupe, nyekundu, zambarau na nyeusi.

Ndani ya duka kubwa likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, kuna bango kubwa la rangi ya njano, lililoandikwa foodplus sizzling offers likiwa na picha ya sura ya tabasamu. Bango hili linaonyesha matangazo ya punguzo au ofa maalum.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja au supermarket ambapo rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali hasa dawa za meno. Sehemu kubwa ya rafu hio imejaa bidhaa za Colgate za aina tofauti zikiwa zimepangwa kwa utaratibu.

Eneo la malipo katika duka kubwa ambalo linaonekana kuwa na mfumo wa malipo ya kujiuhudumia. Kuna vifaa kataa vya malipo vilivyoonekana kila kimoja kikiwa na skrini sehemu ya kadi na eneo la kuwekea bidhaa.

Ndani ya duka kubwa ikionyesha barabara ndefu kati ya rafu mbili zilizojaa bidhaa. Upande wa kushoto rafu zimejaa karatasi za choo na bidhaa nyingine za usafi. Upande wa kulia rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za vyakula.

Ndani ya duka kubwa la kisasa hasa sehemu ya matunda na mboga ambayo inaonekana kuwa ni carrefour kutokana bango linaloonekana kwa mbali, kuna kibanda kikubwa chenye umbo la pembe sita kilichojaa matunda mengi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja au soko la kisasa huenda ni duka la mboga. Picha imepigwa kutoka juu ikitoa mtazamo mpana wa eneo hilo. Kuna kontena nyingi zilizojaa nafaka, viungo au bidhaa nyingine kavu.